Hapa tunaona kuna matunda, matunda hii ni matunda ya tikiti maji na pia kando yake kuna matunda mengine. Matunda hii ni matunda ambayo inapendwa sana hazwa wakati jua inapochomoka kwa sababu matunda hii ina maji mengi ndani yake.

Hapa kuna mwanabiashara aliyevalia suti ya rangi ya samawati. Anaonekana kumsalimia mtu ambaye amekuja kununua gari huku moja kwa moja akimpatia kifunguo cha gari yake mpya.

Hapa kuna bango, bango hili linaonyesha kwamba inatoa hamasisho kwa wananchi kuhusu bima dhidi ya aksidenti za pikipiki.

Huku naona gari nne ambayo imeegeshwa katika bustani na kuna gari ya rangi ya buluu na kuna gari nyeusi na pia kuna gari ya rangi ya nyeupe na pia kuna gari ya rangi ya fedha.

Hapa kuna maegesho ya magari na magari haya ni ya kifahari. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti. Kuna gari ya rangi nyeupe, kuna gari ya rangi ya samawati na kuna gari ya rangi nyeusi.

Hapa Kuna gari ya kifahari sana Kwa sababu hiyo gari hi inaonekana ni gari ya bei ghali gari hili limeegeshwa Kwa mlango na ninakingojea kupata mnunuzi.

Hapa kuna mwanabiashara na mwanabiashara huyu ana nyanya ambazo amezipanga kwa ajili ya kuuza, kuna debe kadhaa ambazo ni za nyanya na mwanabiashara huyu anazipanga kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa kuna mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza vifaa ambazo ni za asili ya kiafrika, anauza shanga na anauza bidhaa kadhaa ambazo ni ya kiafrika.

Hapa kuna sehemu ya kibiashara na biashara hii inauza bidhaa kadhaa ambazo zinatumika na mwanadamu, na kuna huduma pia za M-Pesa.

Hapa ni sehemu ya kuuzia magari na kuna magari tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika sehemu hii ili yauzwe.

Hapa Kuna wanabiashara wawili wanaonekana kutabasamu na wanatazama ripoti ambayo huenda inazumgumzia masuala ya kibiashara na inazumgumzia hali ya biashara Yao.

Hapa ni katika bustani. Na bustani hili kuna watu ambao wamekuja kuketi huku wengine wakifanya shuguli zao. Na katika bustani hii, kuna magari ambayo yameegeshwa. Kuna gari ya rangi ya fedha, kuna gari ya rangi nyeusi na kuna gari ya rangi nyekundu.

Hapa kuna duka na duka hii ina bango ambayo inaonyesha inatoa huduma za kupiga chapa, kuuza vifaa vya gari na pia kuna mtu ambaye amevalia nguo za kazi, anayeingia katika duka hili. Inaonekana ili kununua vifaa vya gari.

Hapa kuna mwanabiashara wa matunda, na mwanabiashara huyu anaonekana kana kwamba anahuzunika na ameketi huku akingoja wateja waje kununua bidhaa vitu ambavyo anauza.

Hapa kuna trela iliyobeba magari manne, magari tofauti tofauti na magari haya yanaonekana kusafirishwa kutoka eneo hili ambayo inaonekana ni duka ya kuuzia magari kuelekea eneo lingine.

Hapa kuna duka na duka hili ni la kutoa huduma pia ya M-Pesa na kuna wateja wawili ambao wamesimama hapo huku wakihudumiwa na mwenye duka.

Hapa kuna duka ambayo ni ya kuuza maziwa, na haiuzi maziwa tu inauza pia bidhaa ambazo zinatokana na maziwa kama vile ice cream na bidhaa zingine tofauti tofauti na pia kulingana na mapango inaonyesha inafanya shughuli za kusafirisha bidhaa hizi.

Hapa ni sokoni. Na kuna machungwa, kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna dania, kuna vitunguu na matunda mengine mengi. Mwanabiashara huyu anaonekana kujitahidi kuwauzia wananchi vyakula ambavyo wanahitaji.

Hapa kuna gari ya rangi ya fedha ambayo imeegeshwa katika maeneo ya kugesha magari, gari hili ni gari ambayo inabeba passenger kumi na wanne na inapendwa sana na wafanyi biashara wa usafiri nchini kenya.

Hapa ni dukani na mwenye duka huyu anauza soda zilizowekwa kwenye friji na mwenye duka huyu pia anafanya biashara ya kuuza viazi na pia Ako na mpesa.

Hapa kuna noti ya shilingi elfu moja kuna noti kadhaa zilizoshikwa na mtu huyu, na noti hii ni noti ya dhamani zaidi nchini Kenya.

Hapa kuna duka ambayo imerembeshwa na duka hii inauza maziwa kuna maziwa tofauti tofauti ya ukubwa wa tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni na wanabishara huu wanafanya biashara, kuuza mboga na ni kama mvua iko karibu kunyesha na tayari mvua inaonekana tayari ilinyesha.

Hapa ni sokoni na mwanabiashara huyu anauza slippers na anauza viatu hizi na anauza viatu hizi kwa njia ambayo inawavutia wateja amevipanga viatu hizi kwa njia nzuri sana.

Ni katika bustani na kuna magari tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika bustani hili, na kuna gari aina ya Subaru Forester ambayo imeegeshwa katika bustani. Gari hii ni ya rangi ya fedha na inavutia sana kutazama gari hii.

Hapa kuna mayai mengi ambayo yanaonekana ni kwa ajili ya kuuzwa. Yamepangwa katika vifaa ambazo ni za kuhifadhi mayai. Vifaa hizi ni za rangi tofauti tofauti.

Hapa kuna gari nyeupe gari hili linabeba passager kumi na wanne na gari hili pia ni gari ambayo inapenda kutumiwa sana na usafiri wa umma nchini kenya.

Hapa kuna bango ambalo linatoa matangazo ya huduma ya bima na katika bango hili inaonyesha picha ambayo kuna watu ambao wanapewa bima ya hospitali.

Hapa kuna biashara inayoendelea na biashara hii ni uuzaji ya viatu, kuna viatu mbalimbali ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Magari tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika sehemu ya kuuzia magari. Na pia kuna wafanyikazi katika sehemu hii ya kuuzia magari na kuna gari nyekundu, gari ya buluu na magari mengi mengi sana.

Hapa kuna mwana biashara mkulima, mwana biashara huyu anauza ndizi zilizo iva na kando yake kuna kreti za mayai. Ndizi hizi kuna ndizi mbili ambazo zinaonekana kuwa yameiva zaidi na kuna mengine ambayo hazija iva sana.

Hapa ni sehemu ya kuuza magari. Magari haya yamepambwa kwa njia mzuri sana. Ni magari ya aina tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti. Yameekwa kwa mipangilio mzuri sana.

Hapa ni katika duka la mpesa. Na mtu huyu anaonekana kutoa pesa katika mpesa. Na yule mhudumu wa mpesa anaonekana kumpatia shilingi noti ya mia mbili.

Hapa kuna bango ya matangazo ambayo inaonyesha familia ambayo inatabasamu huku mtoto wao pia akiwa anatabasamu , hii ni bango ambayo inatoa matangazo ya bima.

Hapa kuna mkenya amekamata noti aina mbili kuna noti ya shiling elfu moja na kuna noti ya shilingi hamsini noti ya shilingi elfu moja ndio pesa yenye na thamani sana nchini kenya na noti ya shilingi hamsini ndo noti ya thamani ndogo zaidi.

Hapa kuna watu tatu ,watu hao mmoja wao anaonekana ni muuzaji wa magari na wawili ni familia ,mume na mke . Wanaonekana kufurahia kazi ambayo muuzaji huyu anafanya.

Hapa ni sokoni na kuna shanga ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa na pia kuna mikoba ambazo zimewekwa shanga kwa ajili ya kuuzwa na muuzaji huyu amerembesha soko lake kwa ajili ya kuwavutia wanunuaji.

Hapa kuna magurudumu ya gari ambayo yako, katika sehemu za kuoshea gari na magurudumu haya yanaoshwa na muoshaji wa magari.

Hapa kuna ambayo inatangaza kuhusu bima za nyumba , na nyumba hii inaonekana imevishwa kofia kwa madoido ili kuonyesha kwamba bima hii ni ya kutegemeka na ya kukinga nyumba yako kutokana na madhara.

Hapa kuna soko la kibiashara, na mwanabiashara huyu anauza viazi, anauza viazi vitamu na pia anauza mboga na amezipanga vizuri kulingana na bei zao.

Hapa Kuna notii kadhaa hapa Kuna noti ya elfu moja pia Kuna noti ya shilingi mia Tano pesa taslimu na noti hizi noti ya shilingi elfu moja ndio pesa yenye thamani zaidi njini Kenya alafu noti ya shilingi mia Tano ndio pesa ambayo inafuata katika thamani yake.

Hapa kuna gari ya blue , ambayo gari hii inapendwa kutumika sana na wafanyabiashara. Gari hii ni ile aina ya double cabin na kuna mtu aliyevalia reflector ambaye amesimama nyuma yake.

Hapa Kuna gari nyeuzi gari hili imeegeswa njee ya mlango na gari hii ni gari ya haina ya Brado TX.

Hapa ni sokoni na mwanabiashara huyu anaonekana anauza manguo na manguo hizi inaonekana ni manguo za mchezo na kuna wateja ambao wanaonekana kuvutiwa na manguo hizi.

Hapa kuna kifunguo ya gari kifunguo hii imewekwa kwenye mlango wa gari, na kuna gari ambayo ni gari nyeupe na kifunguo hii ni ya gari hili.

Hapa Kuna noti ya shilingi mia Moja na noti hii ina nembo ya kitaifa ya Kenya na pia katika noti hii Kuna picha wa hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Hapa Kuna mtu ambaye ameshika noti kadhaa za shilingi elfu Moja na ana Banda anatumia kuzifunga noti hizi, noti hii ndio noti yenye dhamana zaidi nchini Kenya.

Hapa kuna magari nyeupe na kuna gari moja amabyo ni ya rangi ya fedha, magari haya yameegeshwa kwa njia nzuri na magari haya ni kwa ajili ya kuuzwa, haya magari ni mapywa.

Hapa kuna gari nzuri ambalo limeegeshwa katika bustani na kuna gari ya rangi tofauti tofauti, pia kuna gari nyeusi, kuna gari tofauti tofauti.

Hapa kuna akaunti ya M-PESA ya mtu fulani na inaonyesha salio lake la M-PESA na salio hili ni sitini na nane elfu na mia nane.

Hapa kuna duka aina ya milk atm na duka hili linatumiwa kwa ajili ya kuuza maziwa na duka hii imerembeshwa kwa ajili ya kuvutia wateja.

Hapa ni sokoni na kuna matunda tofauti tofauti, Kuna ndizi zilizoiva na kuna mananasi, na matunda mengi tofauti tofauti yanayo pendeza na yanayovutia wateja.

Hapa kuna duka na duka hii inauza vifaa ambazo zinatumika nyumbani na pia kuna mteja ambaye amevalia nguo ya samawati ,amesimama nje hili kufanya ununuzi. Mbali na kuuza vitu duka hii pia inatoa huduma za pesa.

Hapa kuna duka ambayo inauza vitu tofauti tofauti. Na duka hii pia ina huduma za m-pesa na pia kuna makaratasi ambayo inatumiwa kubeba mzigo.

Hapa ni mahali pa kuuzia magari na kuna magari mengi sana ambayo yameegeshwa katika sehemu hii. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti, kuna magari ya aina tofauti tofauti na huenda pia bei ni tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni na kuna wanabiashara, wanunuzi na watu wengi katika soko hili wanaonekana kufanya shughuli zao za kila siku ili kupata pato la kila siku.

Hapa kuna gari tatu za kifahari. Gari hizi ni za bei kali sana. Ni gari aina ya G-wagon . Ni gari tatu za rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeupe na kuna gari ya rangi nyeusi na gari hizi nyeusi ni mbili.

Hapa ni sokoni na kuna matunda tofauti tofauti, kuna pilipili pia na pia kuna karoti. Mwanabiashara huyu anaonekana kuuza vyakula tofauti tofauti katika soko hii.

Hapa kuna duka na duka hii inaonekana kuuza bidhaa tofauti tofauti. Mbali na kuuza bidhaa, duka hii inatoa huduma za Mpesa.

Hii ni biashara na biashara hii ni ya kuuza matunda. Kuna matunda tofauti tofauti. Kuna matunda kama vile machungwa, kuna maembe na pia kuna avokado. Mwanabiashara huyu amepanga matunda haya kulingana na aina yake ili wateja waweze kuyachagua kwa njia rahisi.

Hapa kuna duka, na hii duka ni ya daktari Ajup, na ni mpesa. Kuna mwanamume aliyeketi hapa, na anaonekana kuwa mwenye huzuni sana.

Hapa ni sehemu ambayo wanawake wanatumia kusuka nywele zao, na pia katika sehemu hii kuna duka ya mapambo, hapa wanawake wanaweza pata mapambo kwa bei rahisi.

Ni sokoni, na kuna mwanabiashara tofauti tofauti , na wanauza vitu mbalimbali . Kuna mwanabiashara anayeuza nguo na pia kuna mwanabiashara anayeuza mahindi choma.

Hapa kuna maeneo ya kuegesha magari na kuna magari aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti , magari haya ni kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa ni sehemu ambayo wanawake wanatumia kusukwa nywele zao na wafanyabiashara hawa wamejipanga sehemu hii na kuna viti vya rangi mbalimbali na kuna duka za kuuzia nywele na kuna wanawake ambao wanaendelea kuhudumiwa.

Hapa ni sokoni na kuna vyakula tofauti tofauti kuna matunda kuna mboga na pia kuna viazi ambazo mwanabiashara huyu anauza.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa ,magari haya ni tofauti tofauti na ni ya rangi tofauti tofauti pia, na magari haya yameegeshwa kwa njia nzuri na pia ni magari mapya, huenda magari haya ni ya kuuzwa.

Hapa kuna noti ya shilingi elfu moja. Kuna noti kadhaa na pesa hii ndio pesa yenye thamani zaidi nchini Kenya na inatumika kwenye benki na inatumika na wakenya, katika shughuli zao za kila siku.

Hapa kuna noti ya shilingi elfu moja ambayo imeshikiliwa na mkono ya mkenya na noti hii ndiyo noti ambayo ni yenye dhamani zaidi katika nchi ya Kenya.

Hapa kuna maduka mbalimbali. Kuna duka za kuuzia vifaa na kuna M-PESA na duka hizi ziko katika barabara na hii inawasaidia kupata wateja,

Hapa kuna biashara na biashara hii ni ya kuuza shanga. Mwanabiashara huyu amepanga shanga hizi kwa njia ambayo inapendeza na njia ambayo inaweza kuvutia wateja.

Hapa ni sokoni na mwanabiashara huyu anaonekana anauza viatu aina ya slippers . Viatu hizi ni za plastiki na ni viatu za rangi mbalimbali.

Hapa ni katika duka la kibiashara na duka hii inafanya biashara ya uuzaji wa maziwa na ukiangalia kuna mteja mmoja ambaye anaingia katika duka hili labda kununua maziwa.

Hapa kuna magari mapya ambayo yameegeshwa katika sehemu hii, magari haya ni ya rangi tofauti tofauti na pia ni aina tofauti tofauti, magari haya yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzia wateja.

Hapa kuna mwanabiashara ambaye anafanya biashara ya kuuza viatu. Kuna viatu vya wanaume na kuna viatu vya wanawake. Viatu hivi ni vya rangi mbali mbali na vinavutia wateja.

Hapa kuna magari tofauti tofauti na ya rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa katika sehemu za kuuzia magari. Kuna gari nyeusi, kuna gari nyeupe na kuna gari ya rangi ya buluu. Magari haya yamege yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa ni mahali pa kuuzia maziwa na kuna michoro ambayo inaashiria hivo na pia kuna mchoro wa ng'ombe ambayo inaashiria wazi wazi hapa ni mahali pa kuuzia maziwa.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa katika bustani na kuna gari aina tofauti tofauti na gari rangi tofauti tofauti. Kuna gari ya rangi nyeusi, kuna gari ya rangi nyeupe, na kuna gari rangi ya Fetha.

Hapa kuna gari. Gari hii ni gari ambayo inabeba passenger angalau kumi na wanne. Gari hii inapendwa kutumiwa na haswa usafiri ya umma nchini Kenya.

Hapa kuna matangazo ambayo inaonyesha matangazo ya biashara ya kutoa huduma za bima na kuna picha ambayo inaonyesha mfanyakazi aliyevalia manguo za kazi huku akitabasamu.

Hapa kuna mkenya ambaye anaonekana kutumia huduma hii ya Mpesa na anatumia simu yake ya mkononi ili kuangalia na kutumia pesa zake ambazo ziko katika huduma hii ya Mpesa.

Hapa ni sehemu ya maonyesho ya magari na sehemu hii inaonekana pia inafanya hii biashara ya kuuza magari kuna magari ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Naweza kutaja magari machache hapa, kuna gari aina ya Audi, na kuna gari aina ya BMW.

Hapa tuna noti nne za shilingi ya elfu Moja na noti hizi ziko kwa karatasi na noti hii ndio. Noti hii ni ya dhamana zaidi nchini Kenya.

Hapa kuna gari la kifahari gari hili si la kifahari tu bali ni gari ambayo imetengenezwa zamani sana na gari hii ni ya rangi ya fedha.

Hapa ni eneo la maonyesho ya magari. Kuna magari tofauti tofauti na magari ya rangi tofauti tofauti na pia kuna watu ambao wamejikusanya huku kwa ajili ya kutazama magari haya.

Hapa ni sokoni na mwanabiashara huyu ni mwanabiashara wa kuuza viatu, na amepanga viatu tofauti tofauti, viatu vya rangi mbalimbali, na amaevipanga kwa njia ya kuvutia wateja.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya zamani ambayo haitumiki tena katika nchi hii ya Kenya na kuna mikono miwili; kuna mikono imeshikilia noti hizi na kuna mikono ambayo inanyooshwa ili kuchukua noti hii.

Hapa ni sokoni na kuna vyakula tofauti tofauti. Mwanabiashara huyu anauza ndizi, anauza vitunguu, anauza nyanya, anauza viazi, anauza vitu tofauti tofauti ili kuwasaidia wananchi kupata chakula.

Hapa Kuna noti ya shilingi elfu Moja, na noti hii inaonesha nebo ya kitafa ya Kenya, na pia Kuna picha ya ayati Mzee Jomo Kenyatta, na noti hii ndio noti yenye dhamani zaidi nchini Kenya.

Hapa ni katika maonyesho ya magari na kuna magari tatu ambayo yameegeshwa hapa, kuna gari ya rangi ya fedha, kuna gari pia ya rangi nyekundu na pia kuna gari ya rangi nyeusi. Magari haya yamewekwa hapa kwa ajili ya kuuzwa.

Hapa kuna magurudumu mengi. Magurudumu haya ni magurudumu ya gari na yamewekwa hapa, huenda wakingoja wateja wakuje kuyanunua.

Hapana kuna maguo ambazo zimepakiwa vizuri na manguo hizi ni nguo za mitumba na manguo hizi husafirishwa kutoka nchi ingine Hadi nchi ya Kenya.

Hapa kuna duka na duka hii kuna mteja ambaye amesimama ili kununua vifaa za nyumbani ,za kutumia nyumbani na nje kuna bango ambalo linaonyesha duka hili pia linatoa huduma za mpesa.

Hapa ni katika kiwanda cha kutengenezea magari, na kuna magari ambayo ni ya nyeupe na huenda sehemu hii sehemu ya kupaka rangi magari haya.

Hapa ni sokoni, soko hii inauza bidhaa tofauti tofauti, kuna matunda, kuna viazi pia na soko hii inaonekana wateja ni wengi ambao wamekusanyika kwa ajili ya kununua chakula.

Hapa kuna noti ya shilingi elfu moja. Noti hii inamuonyesha picha ya mzee Jomo Kenyatta na pia inaonyesha picha ya jengo la KICC. Noti hii ndio noti yenye thamani zaidi nchini Kenya.

Hapa ni katika maeneo ya maonyesho ya magari, na kuna magari tofauti tofauti za kifahari. Kuna magari meusi, kuna magari ya rangi ya fedha na magari haya yameegeshwa hapa kwa ajili ya maonyesho ya magari ili ziweze kununuliwa.

Hapa kuna mfanyi biashara ambaye amevalia suti nyeusi, na kuna gari ambayo anaitazama ni gari nyeusi, mwana biashara huyu anaonekana kutabasamu.

Hapa kuna gurudumu la gari ambalo linaonekana ni gari la kifahari ambayo imeegeshwa katika maegesho ya gari na kando yake kuna nyasi ambayo imemea na ni nyasi ambayo ni ya kijani kibichi.